Hapa kuna karatasi iambayo imeandikwa mahandishi ambayo yanayoelezea vitu ambavyo watu hauitaji katika maisha yao. Baadhi ya vitu hivi ambayo watu hauitaji kuna chakula kuna maji kuna nyumba kuna nguo na pia kuna elimu na pia kuna hospitali ambapo watu uenda kutibiwa. Karatasi hii inaeleza vitu vingi ambavyo watu hauitaji katika maisha yao.

Hii ni kartasi ya mtihani na kartasi hii inaonekana ni ya kidini. Hapa kuna mchoro ambayo imechorwa ya jua na pia kuna mchoro wa bibilia. Na kuna vitu ambavyo au swali ambazo mtu huyu amekosa katika karatasi hii na kuna mengine amepata.

Katika kitabu hiki kuna picha au michoro tofauti tofauti ambayo imechorwa. Michoro hii iko na maandishi ambayo ymeandikwa kwamba jinsi ya kuzingatia au jinsi ya kuangalia ngozi zetu. Kuna mwanamke mmoja anayeonekana akipanguza uso wake, mwingine akichana nywele , mwingine akiwa amepanguza nywele zake na mwingine pia akipanguza mwili wake.

Hapa kuna jumba ambapo paa lake ni la mabati na jumba hili kwenye kuta zake zimechorwa michoro tofauti tofauti. Mazingira katika eneo hili yanaonekana yakiwa masafi. Kuna miti ambayo imepandwa na kukatwa kwa ustadi fulani, huku ikitengeneza au ikifanya mazingira haya kuwa mazuri.

Eneo hili ni eneo la kiwanjani na kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwa ni mlemavu. Mwanamke huyu anaonekana akikimbia kutumia gari fulani ama kifaa fulani ambacho kinachotengezwa, cha kukimbia. Eneo hii pia katika kiwanja hii kuna michoro ambayo imechorwa kwenye sakafu yake na kuna nyasi ambayo zimepandwa vizuri.

Jengo hili ni jengo la shule lililo andikwa Kwa Jomvu Primary School na ni upande wa Administration Block mazingira katika shule hii yanaonekana ikiwa masafi na kuta zake zikiwa zimechorwa badge ya shule hii.

Hapa ni nje ya shule na shule hii ni shule ya Humisi. Katika kuta ya shule hii kuna mahandishi yaliyoandikwa kwa nyekundu, na kuna mengine yameandikwa kwa rangi ya samawati. Kuta za shule hii zimepakwa rangi nyeupe. Mazingira ya shule hii ni mazuri sana, manake kuna nyasi ambazo zimemea na zimekatwa kwa ustadi fulani.

Hii ni sehemu ya ndani ya darasa na pia kuna viti ambavyo vimewekwa. Viti hivi havijapangwa kwa mpangilio mzuri, viti hivi vimetengenezwa kwa mbao na chuma na pia kuna wayawaya ambazo zimewekwa chini ya kijiji hicho. Eneo hili katika sakafu yake kuna usafi ni pasafi mno.

Wanariadha wawili, mmoja akiwa anaonekana akiwa mshiriki wa ulemavu wa kuona, anaonekana mchovu baada ya safari yake ya ukimbizi na mwenzake anaonekana kufanya ishara ya utu kwa kumsaidia au kumpa moyo.

Hapa ni eneo la kiwanjani na kuna mwanariadha ambaye ni mlemavu na mwanariadha huyu ni msichana. Anaonekana kwamba akifanya mazoezi na wakati huu ni wakati wa usiku na kiwanja hiki kiko na rangi ya kijani.

Hii ni sehemu ya ukuta moja wa jengo la shule, ambao umeandikwa Amani Pri. Shool. Huu ukuta umefadhiliwa na Honourable Ramadhan S. Kajembe Block. Pia ukuta huu umechorwa mapu ya dunia na pia umechorwa mapu zingine.

Hiki ni kitabu cha kiingereza kililoandikwa kwa jina, Junior English. Mwandishi wake ni Haydn Richard na tena kinaonekana ni toleo jipya. Juu yake kuna picha ambayo iko na maua na nyuki.

Hapa kuna kitabu na kitabu hiki ni cha Sayansi ya Kompyuta. Kimetoka katika kampuni ya Longhorn. Kitabu hiki ni cha darasa la saba na juu ya kitabu hiki, kimechorwa picha fulani ambazo ni za mitambo ya komyuta.

Hapa kuna dirisha na ndani ya dirisha hilo kuna mitungi ya gesi ambayo imewekwa na mitungi hiyo ni miwili na dirisha hili ni la chuma ambavyo vyuma hivyo vimekatwa na kupangwa kwa mpangilio fulani ilikutengeneza maridadi.

Hii ni sehemu ya nje ya jumba, na kuna sehemu hii kuna magari ambayo yameegeshwa, moja likiwa aina ya pikapu na moja likiwa la aina ya taksi, magari haya kuna la pikapu ni nyeusu na la taksi ni nyeupe, jumba hili limepakwa rangi nyeupe na pia rangi zengine.

Katika eneo hili, kuna miti ambayo imepandwa na imekatwa vizuri. Na kati ya miti hiyo ambayo imepandwa kuna mlingoti mmoja. Kwa umbali pia kuna tenki la maji na pia kuna kibandiko au kibao kilichowekwa. Mazingira haya yanaonekana yakiwa nadhifu na mazuri.

Hapa kuna walemavu watatu ambao wamekalia katika viti vyao na mmoja akiwa ameshikilia bendera ya Kenya. Nyuma yao kuna watu ambao wanawasaidia kusukuma viti hivyo na pia watu hao wamevalia sare za rangi ya nyekundu.

Hapa kuna jumba na jumba hili ni la ghorofa, na jumba hili linaonekana kuwa limejengwa kwa ustadi au umaalum na pia milango yake ikiwa ni rangi ya kahawia na juu imetengenezwa mviringo.

Hapa ni nje ya jengo na jengo hili nje yake kuna watu ambao wanatembea. Jengo hili lina geti nyeusi na watu hao kuna mmoja aliyevaa buibui na wengine pia wamevaa suruali nyekundu na shati nyeupe.